Watu wawili, wanaoendelea na shughuli ya kuvuna mahindi, mmoja mwanamke ambaye amesuka nywele, amevaa fulana ya kijani na sketi ya kahawia, akionekana kurusha mahindi. Mwingine mwanaume, amevaa nguo za kijivu, kwa pembeni, pande zote mbili kuna mabua makavu, na mimea inayoendelea kukua, kuna mahindi tayari ambayo yamekwisha kuvunwa.

Picha ya bustani ndogo ya mboga mboga mbalimbali, ambapo mbele kuna toroli la shamba, lenye mazao kama karoti, vitunguu, matikiti maji, kuna fito zilizosimamishwa kwaajili ya kusapoti mazao. Kwa nyuma kabisa, inaonekana miti , pamoja na maua.

Hii ni mashine ya kisasa ya kukatia nyasi, ina rangi ya kijani ina mikono miwili ya kushikia, ina visu vilivyo zunguka, kipo kwenye uwanja wa nyasi fupi zilizokatwa vizuri, zenye rangi ya kijani.

Hii ni picha ya trekta ya kisasa lenye rangi ya bluu na nyeupe linaloendelea na shughuli ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo linaendeshwa na dereva na kwa nyuma kuna mtu amevalia tisheti nyekundu akiwa analisimamia kuna miti mirefu na mifupi kwa nyuma.

Shamba kubwa la kisasa, lenye mimea iliyopangwa kwenye safu inayoendelea kukua. Kwa katikati ya picha kuna mfumo wa umwagiliaji wenye mabomba meusi, kwa njia ya kunyunyizia. Kuna mtu kwa nyuma, anatembea kwa mbali amevaa nguo nyeupe, kuna miti mifupi mifupi na mawingu meupe.

Hii ni picha ya mandhari pana ya asili ambapo inaonesha mto wenye maji ya kwahawia, kuonesha kwamba una matope, umefunikwa na rangi ya kijani kuonesha nyasi na vichaka vidogo vidogo. Kwa mbali inaonekana milima na mabonde.

Eneo kubwa la maji lililozungukwa na milima na maeneo ya kijani yanayoashiria mashamba au uoto wa asili, upande wa kushoto kuna miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kudhibiti maji na daraja, udongo wake ni mwekundu kuashiria ni wa mfinyanzi.

Miche inayoanza kuchipuka, ambayo iko kwenye mifuko maalumu, ambayo ina udongo, unaonekana una rutuba, ambayo imewekwa kwenye trei kubwa, lenye rangi nyeusi kwa ndani. Inaonesha ni mazingira ya ndani, kwa ajili ya ukuzaji.

Kundi la mbwa wengi wenye rangi mbalimbali waliokusanyika katika kijani kibichi. Wengine wanarangi nyeusi, wengine ya dhahabu, wengine wametoa ndimi zao nje kuonyesha hali ya furaha wakiwa wameangalia kamera.